Kuna migomba ya ndizi shambani, ambayo imeanza kugeuza rangi ya kijani. Huku kando kuna miti iliyoizunguka ,kwenye shamba hili.

Kwenye eneo hili kuna ng'ombe wengi huku ng'ombe mmoja akiwa zizini anakamuliwa na mashine iliyoekelewa chini. Mtu fulani anaonekana akitembea.

Kuna migomba ya ndizi ambayo bado ni michanga sana huku ikiwa shambani imepaliliwa kwenye laini zao Kuna kamba iliyopita chini yake kando kuna miti mingi iliyozinguka.

Kuna watu wengi kwenye rundu hii, huku wawili wenye barakoa mdomoni, vilemba kichwani na nguo zenye rangi nyeupe wakiwapimia wengine maziwa yaliyo kwenye mkebe huku mmoja akiwapiga kamera nyuma yake.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia ya chuma huku akimwaga maziwa kwenye mikembe yenye imepangwa ndani kwa gari yake.

Kuna ndizi ambazo zimepangwa kwenye kundi. Huku zikiwa zimekomaa, watu wawili wakiziangalia. Huku wengine kando wakiwa wameketi kungonjea wakiziuza.

Kuna ndizi moja kubwa ambayo imekomaa huku shambani . Kuna migomba ya ndizi zingine huku chini yake ikiwa imefunikwa na matawi yaliyokauka.

Ngo'mbe nyingi ziko zizini zikikula huku mwanamke ambaye amevalia nguo yenye rangi nyeupe na kitambaa akiosha moja baada ya nyingine.

Kwenye eneo hili kuna ndizi ambazo zimewekelewa zimekatakatwa zingine zikiwa sawa zenye rangi ya kijani huku zikingojewa kukua chakula.

Kuna binti mmoja ambaye ameketi kwenye magoti yake huku akiwa anazitoa ndizi maganda akiwa nje ya shamba yake huku kando kuna migomba mingi sana iliyopaliliwa.

Ng'ombe mingi ziko zizini, huku mmoja akiwa amefungwa. Mwanamke mmoja aliye inama chini yake, akiwa anaikamua, huku kando yake kuna miti.

Mwanaume mmoja ambaye amelalia mtu uliokauka. Nyuma yake, kuna ndizi kwa wingi ambazo ziko juu ya matawi . Kando ,kuna migomba mingi ya ndizi shambani.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wameinama wote wakifanya huchujaji wa maziwa kwenye sufuria kubwa. Huku kando lango wa nyumba umefunguliwa.

Hizi ni ng'ombe ziko zizini huku zikiwa zinakula kando yao kuna mmea ya chakula yao iliyo pembeni mwao.

Kwenye eneo hili, ndizi zenyewe zimejaa huku angali kuiva lakini zimekomaa. Kando kuna watu wanaozunguka na nyumba mingi huko kando miti.

Katika eneo hili, kuna mandizi yaliyoko huku, mtu mmoja anainua ndizi moja, huku kando kuna gari lililo simama, milango wa mbele na nyuma ukiwa umefunguliwa.

Katika shamba hili kuna aina mbalimbali ya migomba, kuna ndizi tatu ambazo zimekomaa na kungoja kutolewa shambani, huku zingine zikibaki.

Kuna mifugo wawili ambao ni ngombe wenye rangi nyeupe na nyeusi huku wamelala sakafuni wakiwa wamechoka, kando yao kuna nyasi.

Katika eneo hili, kuna watu ambao wamesimama, mmoja ako juu ya nyasi iliyookotwa ikawekwa pamoja huku akiipanga, anazungukwa na ukuta na miti.

Kuna mama mmoja aliyesimama katikati ya shamba lake huku akiangalia migomba ya ndizi yake. Kando yake kuna nyumba zilizojengwa humu.

Katika eneo la shamba hili, kuna ngombe moja iko zizini ambayo inakula. Kando yake kuna fensi na vibuyu viwili pamoja na kijiko kilichoko sakafuni.

Huku ni shambani. Kuna migomba ya ndizi ambayo imepandwa kwenye leni zao, haijakomaa yenye rangi ya kijani. Huku kando namwona mtu ambaye amesimama.

Mtu mmoja kwenye nyumba hii, amevalia nguo yenye rangi nyeupe na kilemba kichwani. Mkono mwake, amebeba mkebe, huku mwingine akifinya dawa ili aunganishe.

Huku ni shambani. Mahindi yamepaliliwa vilivyo lakini ni kama wadudu wametafuna matawi ya mahindi hayo huku yakiwa yamelemaa.

Kuna ng'ombe watano kwenye eneo hili, huku wakila nyasi. Ng'ombe mmoja anakaa kwamba ameshiba, mwenye rangi mchanganyiko, nyeusi na nyeupe.

Kuna watu wanne katika eneo hili. Gari ambalo limebeba mikebe ya maziwa wawili wakishusha chini mmoja mwenye kofia nyeupe na koti nyeupe anachinjua maziwa kwenye sufuria kubwa huku mmoja akiwa amesimama kwenye mlango.

Huku ni shambani palipopandwa mahindi, kuna watu wawili, bwana na bibi wakiwa wanavuna mahindi huku akiwa amevalia kofia akibeba mahindi moja juu yake.

Huku ni shambani, migomba ya ndizi, ambayo haijakomaa imepandwa kwa laini zao ikiwa imepandiliwa. Kando yake Kuna nyasi iliyo mea kwa sana.

Kuna wamama wachache ambao wako kandoo ya ukuta chini ya mti huku mwingine akiwa na sinia iliyobeba visahani vidogo ndani yake , wawili wakiwa wameshikilia kijiko kutoka side ingine.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo bado hangali kukua iko kwenye laini ya shamba imepaliliwa vilivyo kungojea kuanza kuweka mazao yake.

Kuna mkono wa mtu ambao unatoa ndizi maganda huku mengine yakiwa juu ya plastiki, kando yake moja ikiwa imeiva.

Huku ni shambani. Mahindi imepandwa ukapaliliwa. Mkono wa mtu umeshikilia matawi ya mahindi, inayoonekana kwamba mahindi imeugua ugonjwa.

Kuna ngombe mkubwa mmoja mwenye maziwa mengi ambaye yuko zizini huku akiwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi, mhudumu anatumia mashine kumkamua.

Wanaume wawili wa Afrika ambao wamevalia nguo nyeupe miwani na vitambaa vichwani wote wakiwa wamebeba mitungi ya chuma juu wakitia likizidi yenye rangi nyeupe wakitumia .

Huku ni sokoni. Kuna aina mbalimbali za ndizi mengi. Kando kuna watu walio ndani ya magari huku wakizibeba na kuzileta nje. Kando yao kuna vibanda na watu wamesimama.

Katika eneo hili kuna ng'ombe wengi wenye rangi tofauti huku wakiwa zizini wakila, mkulima akiwa anawashughulikia, kando yake kuna gunia zenye rangi nyeupe na chakula.

Kuna ndizi moja kubwa ambalo limeiva pande moja na ingine bado. Mkono wa mtu unaonekana ukilishikilia lisianguke. Huko kando kuna nyumba iliyojengwa.

Kuna mzee mmoja ambaye amesimama huku akiwa anashikilia mkungu wa ndizi. Huko kando kuna mti ambao umeegemea mgomba wa ndizi. Shambani ndizi zingine zimepaliliwa zilivyo.

Huku ni shambani, shamba lenyewe halijalimwa. Kuna mikungu ya mahindi ambayo imekauka. Kando yake kuna miti iliyozunguka.

Huku kuna watu wawili na ng'ombe mbili. Mmoja ako na maji, mwingine akiwaosha hao ng'ombe. Kando yao, kuna tanki kubwa la maji.

Kuna ndizi mingi juu ya mkokoteni zenye rangi njano. Mama mmoja ako na kreti ya ndizi zingine. Huku kando, watu wanapita barabarani.

Kuna ndizi ambalo halijakomaa katika shamba hili huku likiwa na matawi yenye rangi ya kibichi, likingoja liwe kavu.

Kuna watu wengi humu ambao wako na ngombe zao, wamezileta eneno la bwawa la kuogeshea mifugo huku wenyewe wamesimama kando.

Naona ng'omba kubwa yenye maziwa mengi, yenye rangi nyeupe na nyeusi huku ikikamuliwa na mashini ikiwa zizini kukula chakula yake.

Kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama amevalia kofia , glafu na buti yenye rangi nyeupe pamoja na kanzu blue , huku akitia kitu mkebeni.

Kuna shamba kubwa katika eneo hili, ambalo limegawanyika maeneo mbalimbali. Kipande kimoja, kimelimwa, kikapaliliwa, kando yake kuna migomba ya ndizi ambayo haijakomaa.